Mikono ya watu wawili wanajishughulisnmha katika biashara inaonekana. Mmoja amevalia nguo ya rangi nyeusi anaonekana akimpa mwenzake aliyenyoosha mikono ufunguo wa gari. Wanasesere mithili ya motokaa inaonekana pale pamoja na kalamu na karatasi.

Mwanamke aliyenyoa nywele na kuvalia nguo ya rangi ya manjano anaonekana ametabasamu. Ametumika katika uwasilishaji wa maelezo ya kampuni ya Britam wanaofanya matangazo kuhusu huduma zao za kifedha.

Wauzaji na wanunuzi wako katika soko hili lenye vibanda vilivyotengenezwa kutumia mbao .Aina ya vyakula vinaonekana vikiwemo ndizi, nyanya ,mahindi, kabeji, karoti, viazi na vingine vingi.

Mkono wa mtu unaonekana ukiwa umebeba punda la noti ya pesa taslimu shilingi elfu moja za Kenya, tayari kufanya malipo yake katika biashara yake anayoifanya.

Mkono mmoja unaonekana umeshika pesa taslimu shilingi elfu moja, mbili za jamhuri ya Kenya. Zinaonyesha rais wa kwanza wa nchi hiyo hayati Mzee Jomo Kenyatta. Mwingine umeshika rununu ya mkononi.

Watu wawili wanaonekana kana kwamba wanafanya biashara. Mmoja ameshika simu nyeupe mkononi tayari kufanya malipo yake. Na mwingine ameshika mkononi pesa taslimu shilingi mia mbili ya Kenya.

Trela ndefu ya samawati yenye migurudumu ilio zidi kumi, inaonekana ikiwa imebeba magari meusi juu yake, imeegeshwa kando kando ya jumba kubwa la kifahari, ambapo mimea, pia, iko, nje.

Hii ni skrini ya simu inayoonyesha trela refu nyekundu yenye magurudumu iliyozidi kumi ikiwa imebeba magari juu yake yenye rangi tofauti ikiwemo ya rangi nyeupe, manjano, nyeusi na kadhalika. Miti inaonekana nyuma na anga inachafuka.

Gari nyeusi ya aina ya Toyota TX Landcruiser Prado limesimamishwa kando ya jumba la kifahari nyasi inaonekana chini miti imemea kandokando ya jengo lile.

Mwanabiashara mmoja mwanamke aliyesuka nywele na kuvalia nguo nyeupe, anaonekana akijitayarisha kwa shighuli zake kazi, mbele yake kuna mashine iliyoandikwa Milk ATM.

Watu wako sokoni wake kwa waume katika eneo hili la biashara wakijishighulisha na upangaji, ununuzi na uuzaji wa nguo zinazoonekana mahala hapa.

Gari la kifahari ya rangi nyeusi linaonekana limeegezwa kwenye eneo ya nyasi. Mwanaume aliyevalia kofia na nguo ya manjano amesimama nyuma yake. Jua inawaka.

Eneo la biashara lenye vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao, linaonekana ikiwemo kreti ya rangi ya kijani chini ya mojawapo, pamoja na aina ya vyakula, vikiwemo: ndizi, vitunguu, viazi vitamu, na vinginevyo.

Gari la kifahari ya rangi nyeupe,, na magurudumu nyeusi, linaonekana limesimama kwenye jengo la dhamana ya juu sana. Mwangaza unaonekana kila mahali, kutokana na taa zilizowekwa kwenye jumba lile.